Mtoto huyu amekaa mezani nyumbani akifuatilia darasa la mtandaoni kwenye kompyuta ya mkononi. Mtoto anaandika kwenye karatasi akiwa na kalamu na mezani kuna vikapu vyenye penseli na mimea midogo ya mapambo.

Skrini ya kompyuta ya mpakato inaonyesha rafu ya vitabu kana kwamba vitabu vimepangwa kidijitali ndani ya kompyuta hiyo. Inaashiria maktaba ya mtandaoni au mfumo wa kujifunza kidijitali.

Vijana wawili wanacheza mchezo wa raga mmoja akiwa ameshikilia mpira huku akijaribu kuwepa kushikwa na mpinzani wake anayemvuta kwenye mguu. Wachezaji wamevaa sare za michezo na wako uwanjani huku watazamaji na wachezaji wengine wapo nyuma yao.

Jengo la ghorofa mbili lina vyumba vingi vilivyo na milango ya samawati na madirisha ya vioo. Katikati kuna nafasi wazi yenye ngazi na nguo zilizoning'inizwa chini. Sakafu imepakwa rangi na kuta zimechorwa rangi ya chungwa nyepesi.

Chumba kimepangwa kwa mpangilio mzuri kikiwa na kitanda upande mmoja chenye matandiko safi na mito mitatu. Kuna dawati lenye kompyuta mpakato na dogo ya meza na daftari. Ukutani kuna mapambo na rafu zenye vifaa na mmea wa chumbani juu.

Darasa hili lina madawati na viti vilivyopangwa kwa nafasi, sakafu inaonekana kua ya udongo na kuna ubao wa kijani mbele ya darasa. Dueisha kubwa upande wa kushoto inaingiza mwangaza ndani ya chumba.

Wasichana wawiki wapo uwanjani wakicheza mpira wa magongo. Mmoja ana shati la samawati, mwingine la kijivu na nyekundu. Wote wamevalia sare za michezo na soksi ndefu za rangi nyekundu.

Darasa hili ni kubwa na lina madawati na viti vingi vilivyopangwa kwa mistari, vyote vikiwa tupu bila wanafunzi. Kuna madirisha makubwa upande mmoja na ubao mweupe mbele ya darasa. Mandhari ni safi na ina mwangaza wa kutosha.

Wachezaji wa kandanda wanashidania mpira hewani karibu na lango la goli. Wamevalia sare za rangi nyekundu na kijani, huku mchezaji mmoja akiruka juu kuupiga mpira kwa kichwa.

Kundi la vijana wanne wamekaa pamoja wakiwa na vitabu na daftari wakizungumza au kujifunza kwa pamoja kwenye mazingira ya maktaba. Mmoja wao anatumia kiti cha magurudumu na mwingine anaona akiwa na vichwa vya kuskia

Kundi la watoto, na mtu mzima, wamekaa sakafuni kwenye maktaba wakimsikiliza mtu huyo akisoma kitabu. Pia kuna mbwa ameketi pamoja nao, akionekana kushirikia kwenye shughuli hiyo ya usomaji.

Ameketi kwenye maktaba au sehemu yenye vitabu vingi nyuma yake. Ameweka kitabu kikubwa wazi mapajani na amevaa shati la kijani kibichi. Mandhari inaonekana tulivu na ina samani za kijani zilizolingana na rafu za vitabu.